Hizi hapa ni dawa na dawa hizi zimewekwa kwa chupa tofauti, zenye rangi za nyeupe. Na vifuniko hivi pia zimewekwa dawa vingine na zingine ni nyekundu na zingine ni nyeupe. Zimewekwa kwenye meza na zinataka kutumika kutibu anayeugua.

Hawa ni wamama. Na wamama hawa wanatembea katika kijiji. Wanatumia kipasa sauti ili kutangaza wanachohitaji kuwaambia wanainchi. Mmoja wao amebeba leso kwenye mkono, na mwingine amebeba kipasa sauti. Mmoja amevaa barakoa, na wote wanatembea.

Mwanadada huyu ambaye anaonekana kuwa daktari wa meno aliyevaa barakoa anajaribu kumfunza mwanadada huyu mwingine jinsi meno inayofanya kazi, anajaribu kumwelezea ili apate kujua. Mwanadada huyu mwingine amevaa nguo ya nyeusi na amefunga kitambaa kwenye kichwa

Watu hawa wametokea kushuhudia mkasa huu wa moto uliotokea katika eneo hili. Tunaona kuwa lori la gesi lilipata ajali na hivyo basi kulipuka. Watu hawa wanatazama kwa umbali. Na wazima moto bado hawajafika.

Huyu hapa ni mwanadada na anayemhudumia ni daktari. Daktari huyu anajaribu kuangalia ni nini kinachomfanya, anajaribu kuchunguza sikio lake na kuangalia kinachosababisha yeye kupata huo uchungu anaoihisi.

Huyu mtu anaugua. Na hivyo basi amekuja hospitalini. Amekuja ili apate matibabu ili aweze kusikia vizuri. Anaye mhudumia ni mwanadada, na tunaona anamdunga sindano kwenye mkono ili kumpatia dawa ili aweze kuhisi vizuri. Wote wako na barakoa na hapa mbele tunaona chupa ya maji.

Madaktari hao wanasaidia huyu mwanadada ili aweze kupata kutembea tena. Amewekwa katika vifaa vinavyomsaidia kutembea. Na wanamwangalia jinsi anavyoenda. Na wanatabasamu kwa kuwa anaonekana kuwa ana nafuu.

Hapa ni mto na pamejaa maji sana. Mtu huyu anasafirisha wenzao kwa kuwabeba kwa mgongo wake. Amebeba mtu mmoja aliyevalia jaketi ya manjano na yeye mwenyewe amefunika uso wake usionekane. Wengine wamesimama kwenye upande huu na wanangoja kusafirishwa.

Mwanamke huyu yuko kwenye chumba cha wagonjwa amembeba mtoto mkononi wamejifunika na blanket nyeupe kitanda hilo limetandikwa shuka nyeupe, mwanamke huyu anamwangalia mtoto wake.

Hizi ni dawa zilizoekwa kwenye chupa. Na chupa hizo ni za glass .Dawa hizi hutumika katika matibabu ,na kati, zi, na zinatumika kitaka kinga kwa magonjwa mbalimbali. Na dawa hizi hutumika kwa kudunga.

Hizi ni vifaa vinavyotumika hospitalini na tunaona hapa kuwa kuna tembe na tembe hizo zina rangi ya hudhurungi ilhali upande mwingine kuna kipimajoto ambacho hutumika kupima joto mwilini.

Hapa ni hospitalini na hii ni chumba cha kutibu ugonjwa wa macho daktari huyu anamtazama anaye ugua macho kwa kutumia mashine ya kutazama amevalia miwani kwenye macho na amevaa glovu kwenye mkono wake.

Hili ni chupa ambalo limebeba kinywaji ndani, na kinywaji hili lina tunaaminia kuwa ni dawa ya mitishamba ambayo hutumika katika matibabu. Dawa hili lina maandishi, ambayo linaonyesha jinsi linavyoyumika na vitu vilivyotengeneza hili dawa.

Maeneo haya ni nchi kavu, ngombe huyu amelala hapa na amefariki Kwa kutopata chakula. Watu hawa wawili wanatembea na kuenda baada ya kumtazama huyu. Tunaona miti moja umesimama katika eneo hili lote.

Msichana huyu amelala kwenye kitanda, na tunaona kuwa daktari anamhudumia. Amefungua mdomo na hivyo tunaaminia kuwa amekuja, ili aweze kutengenezwa mdomo. Tunaona daktari huyo amebeba mashine na anaielekeza kwenye mdomo wake.

Huyu mwanamke amembeba mtoto na amefunika mtoto huyo kutumia leso ,yeye mwenyewe amevaa abloni inayotumika na madktari wa chanjo na tunahakika kuwa amekuja kumpatia mtoto huyo chanjo hapa nyumbani mwao.

Huu ni moto mkubwa na unateketeza eneo hili. Majumba haya yanateketeza na yanaanguka. Pia majumba haya, yametengenezwa na mabati. Hivyo basi, yanateketea kwa kasi sana.

Hapa ni shambani na pamewekezwa mashine ili ya kuchota maji. Wanawake hawa wawili wamekuja kuteka maji hapa. Mwingine amebeba mtungi na ameiekeza hapo juu ili maji yaweze kuingia. Mwingine naye anafungulia maji. Wote wanaangalia mashine ile.

Watu hawa ni wawili, na tunaona kuwa mmoja amevaa glovu kwenye mkono, na ilhali mwingine hana glovu. Asiyekuwa na glovu kwenye mkono tunaaminia kuwa ni mgonjwa, kwa kuwa tunaona kuwa ana vidonda kwenye mkono yake, na huyu mwingine tunaaminia kuwa ni daktari ambaye anataka kumtibu.

Watu hawa ni watatu madaktari wawili na anayeugua mmoja, anayeugua ana shida ya maskio na madaktari hawa wanaangalia jinsi ya kumsaidia hili maskio yake yapate kupona.

Mtu huyu amekuja katika kliniki ya macho. Ni kuwa, anaugua shida ya macho na hivyo basi, amekuja ili apate usaidizi katika kuangaliliwa. Daktari huyu anamtazama macho na kuangalia kinachosababisha yeye kuwa na shida hilo.

Hizi hapa ni dawa na ziko kwenye karatasi. Hatujui kama ni dawa za kumeza au ni ya kupaka. Dawa hizi zimewekwa kwenye meza hili na zinangoja kutumika na anayeugua.

Hili hapa ni dawa na dawa hili linatumika katika kudunga shindano, tunaona kuwa hili dawa ni dawa la kinga na aliye hapa anatumia hili dawa kuieka katika sirinji ili kuenda kuitumia katika anayeugua qliye humour hospitalini.

Daktari huyu anamhudumia mwanamke huyu Kwa kumwangalia jino iko aweze kugungua ni nini kinachomsumbua, amevalia barakoa na amevalia koti ya madaktari ,pia ana glovu Kwa mkono na anatumia kifaa kinachotumika kuangalia jino ili aweze kumtibu.

Hii hapa ni aina ya dawa na dawa hili hutumika na shindano ili kudunga. Dawa hili tunaaminia kuwa na ya kutibu au kukinga ugonjwa wa zinaa. Hapa pia tunaona sindano na sirinji ambayo itakayotumika ili kutengeneza hii dawa ili ipate kudunga katika anayeugua.

Eneo hili limeathirika na maji. Mvua mkubwa ulinyesha na kusababisha mafuriko haya. Watu hawa wanapita kati kati ya haya maji kwa kuwa hakuna njia nyingine isipokuwa hii. Watu hawa ni wanne.

Hii hapa ni shamba na shamba hili lina mimea .Mimea hizi ni changa, na mtu huyu anatumia kemikali katika kutumia kuwekeza dawa kwenye shamba hili. Mtu huyu amevaa nguo ya manjano, na amevaa glavu ya samawati na kwenye miguu amevaa buti za nyeusi.

Mwanadada huyu amebeba kifaa kinachotumika kuzima moto mkononi. Tunaona ameinama na anazima moto ambao unateketeza sehemu hiyo ndogo. Pia tunaona kuwa hapo kando kuna miti yaliyochongwa.

Watu wawili wamesimama hapa na mmoja anaangalia bidhaa zinazouzwa. Bidhaa zinazouzwa hapo chini yanakaa kuwa madawa yaliyotolewa shambani ilhali hapo juu vidude vinavyotumika kuvalia kwenye shingo. Tunaona pia umbrella iko huko kando.

Watoto hawa wameinama na wameshikilia mitungi kwenye mikono yao, hapa tunaona kuwa ni maji machafu yanaweza kupita na wanatumia mitungi hizi kuchota hayo maji machafu.

Watu hawa wamesimama. Tunaona mwelekezaji wao amesimama mbele hapa na anawaelekeza jinsi ya kuenda na kufanya baada ya kutoka hapo. Wamevaa nguo nyeupe na barakoa kwenye pua lao. Wanaonekana kuwa wasikivu.

Hizi hapa ni madawa, na dawa hizi zimeekwa kwenye kalatasi mbalimbali, yenye marangi tofauti. Madawa haya ni saba kwa ujumla. Na tunaaminia kuwa madawa haya ni ya misuli, kwa kuwa yana michoro ya kila aina ya misuli ya mwili kwenye kalatasi yao. Hatujui kua ni ya kumeza au ya kupaka.

Aliyejitokeza pia hapa ni muuguzi na amekuja ili kuangaliwa kinachoendelea na macho yake. Yeye pia tunaaminia kuwa yuko na shida ya macho, na daktari huyu anajaribu kumtazama na mashine ile ilo aangalie kinachosababisha yeye kuwa na shida hilo.

Hili ni duka na duka hili tunaona kuwa ni ya kuuza bidhaa tofauti na bidhaa hizo tunaona kuwa zimewekwa kwenye chupa. Tunaona mikebe mbalimbali limeekwa hapa mbele, tunaona pia michoro fulani ziko hapa chini na nikama pia zinauzwa.

Watu hawa ni wawili. Mmoja ni daktari na mwengine ni mtoto ambaye tunaona kuwa ni mgonjwa. Wote wako kwa hii chumba pekeao. Chumba hili ina vitanda ya mgonjwa. Daktari huyu amesimama na amevalia koti ya madaktari, hatujui anafanya nini. Mtoto huyu naye anamtazama.

Eneo hili limepata kuhadhirika. Tunaona maji mengi yanapita katikati ya majumba haya. Maji haya yametokana na mvua kubwa iliyonyesha kwenye eneo hili, hivo basi kusababisha madhara kubwa na manyumba haya kuporomoka.

Watu hawa ni watano. Hapa tunaaminia kuwa ni hospitali na mwanamke huyu ameleta mtoto wake ili kupata chanjo. Anayempa chanjo tunaaminia kuwa ni nesi na amevaa kofia kichwani ilhali wengine wamevalia nguo ya manjano.

Hizi ni dawa na dawa hizi ziko kwenye chupa ndogo, dawa hizo zimeekwa kwenye chupa la glesi na zimetolewa nje, mtu huyu amebeba chupa moja kwenye mkono, dawa hizi hutumika kudunga kwenye sirinji na dawa hizi ni za kinga.

Mtu huyu amesimama na mtu huyu anaonekana kuwa amelemaa kwa kuwa anatumia vitu vya kusimama ili kujishikilia asianguke. Hivi pia ni vyoo na vyoo hivi vimetengenezwa kwenye boma hili.

Manesi hawa wanamlaza watoto Hawa kwenye kitanda, wanaonekana kuwa mapacha kwa kuwa wamefungwa na leso zinazofanana mama yao naye anawatazama na ameketi kwenye kitanda hicho, manesi hawa wamevalia nguo nyeupe mmoja amesonga nywele na mwingine hajasonga.

Huyu hapa ni mwanamke, na ameketi, na amebeba mtoto wake. Tunaona kuwa daktari huyu ameinama ili kupatia mtoto huyo chanjo, kupitia kwenye mdomo. Madaktari hao ni wengi, ila anayemhudumia ni mwanaume.

Hawa ni watoto na watoto hawa wana nawa katika kifaa kilichotengwa ili watu wapate kunawa, tunaaminia hao watoto wanaeza kuwa wako shuleni ama hospitalini na hivyo basi wamekuja kunawa mikono yao iliwapate kusafisha ilikujikinga katika maradhi.

Hapa ni hospitalini, nesi huyo amesimama na daktari huyu wa kiume anamhudumia anayeugua. Amelazwa kwenye meza ya kuhudumia wanaougua. Mashine inamumlika daktari anapomhudumia na kumfanyia operesheni. Daktari pamoja na nesi wamevalia barakoa.

Hapa ni hospitali na mwanamke huyu amemleta mtoto wake ili kupata chanjo, daktari huyu tunaona kuwa ameinama na anamdunga mtoto huyu sindano kwenye mkono wake. Mama huyu naye pia anamtazama mtoto wake jinsi anavyopatiwa chanjo.

Mama huyu ameketi kwenye kiti na mevaa barakoa, daktari huyu amechukua sindano na kumdunga kwenye mkono wake, mama huyu anaugua daktari huyu amevalia nguo ya madaktari na amevaa barakoa kwenye pua lake meza hilo pia tunaona yana madawa.

Hii ni chumba cha oparesheni. Daktari huyu anamhudumia mwanadada huyu. Amefungua mdomo na daktari ameingiza mkono wake kwenye mdomo ili aweze kutoa kilicho ndani. Dajtari huyu amevalia vitu kwa macho na amevalia barakoa. Hapo pia huyu mwanadada amevalia miwani kwenye macho yake.

Haya ni madawa ya miti shamba. Tunaona madawa kuwa ni ya aina mbalimbali. Yametandazwa kwenye shuka chini na hivo basi tuna aminia kuwa zinauzwa. Madawa haya hutumika kutibu maradhi mbalimali.

Mtu huyu tunaona kuwa amebeba mzigo yake ,na hivi ni vitu vya nyumba. Tunaaminia kuwa anazisafirisha kupeleka eneo ambayo aina mafuriko eneo hili tunaaminia kuwa anazipeleka mahali ambayo hayana eneo hili tunaona yamejawa mafuriko yamejawa na maji na yamekuwa na nafuriko sana ambapo ni madhara kwa watu na hivyo basi watu awaeziishi hapo.

Hii hapa ni hospitali, na hospitali hili ni la meno peke yake, Nasema hivyo kwa sababu hili limeandikwa Dental Care na Dental Care inamaanisha kuwa hii ni hospitali inayoshughulikia meno pekee. Hospitali hii pia tunaona kuwa ina televisheni na hapa ni mahali watu huingia kwanza ili wapate huduma ya kwanza.

Watu hawa ni watatu, madaktari wawili na anayeugua ni mmoja. Amelazwa kwenye kitanda cha wanaougua. Daktari huyu anamdunga sindano kwenye mdomo wake. Anaonekana kuwa na uchungu Sana. Madaktari hawa wamevaa barakoa kwenye pua lao.

Hii hapa ni dawa na dawa hili limewekwa kwenye chupa nyeupe iliyochanganyika na rangi ya manjano. Dawa hili lina maandishi ambayo yanaashiria kuwa ni dawa yanayotumika katika matibabu ya ugonjwa fulani.

Hii hapa ni darasa na wanafunzi wamo darasani, wanafunzi wameketi kwenye dawati na huko mbele tunaona kuna mwalimu na mwanafunzi mmoja ambaye anaelezea wenzake kitu ambacho walifunzwa, wanafunzi hao wamevaa nguo ya samawati na mwalimu pale mbele amesimama.

Uyu ni daktari na anamsaidia huyu katika mazoezi yake. Tunaona huyu mtu kuwa amelemaa na hivo anasaidiwa ili kupata hudumu ili aweze kutembea tena. Tunaona kuwa imetandazwa kitu ambayo anatumia katika mazoezi yao.

Watu hao wamesimama na mmoja ni mwanaume na mwingine tunaaminia kuwa ni mzungu kwa kuwa rangi yake ni tofauti. Wamesimama katika Choo moja ambao imejengwa ambao imeandikwa " Fresh life na tunaaminia kuwa walikuja kutengeneza hili choo Ili watu wapate Kuitumia.

Hii hapa ni kibanda ya kuuzia madawa ya miti shamba. Tunaona kuwa madawa hayo yamepangwa kulingana na ugonjwa inayoyatibu. Na hapa pia kwenye sehemu nyingine tunaona kuwa, wameandika ugonjwa ambazo dawa hizo zinatibu. Na magonjwa haya yameandikwa na ziko nyingi sana.

Maeneo haya yameadhirika Sana na mafuriko, mvua kubwa imenyesha na hivyo kusababisha mafuriko kwenye eneo hilo. Watu hao wako kwenye maji na wanajaribu kuokoa vitu vyao ambazo zimesombwa na maji. Nyumba hili pia Yaonekana kuwa iko karibu kuanguka.

Mwanadada huyu amelala na ameweka kichwa chake ili daktari huyu aweze kumuudumia. Tunaona kuwa amefungua mdomo na daktari huyu anashughulikia meno yake. Daktari huyu amevaa barakoa na amevaa miwani ya daktari ili atazame anachokifanya.

mwanamme huyu amebeba mtoto kwenye mkono wake. Mwanamke huyu amevalia mavazi zinazotumika hospitalini. Na hivyo basi alikuja hospitali hii kujifungua mtoto wake. Anamtazama mtoto wake na kutabasamu. Hapa ni chumba cha watoto.

Tunaona mitungi yamepangwa kwenye ukuta. Mitungi zingine ni samawati na nyingine ni nyekundu. Humo mbele tunaona pipa ,pipa nyeusi, na pipa hilo mmoja wao amefunua na kubeba kifuniko chake , ilhali mwingine amebeba mtungi wa samawati. Wote wamevaa nguo ya manjano.

Hii ni ajali iliyotokea na tunaona kuwa magari mawili yanateketea. Watu wamesimama kando ya njia Ili kushuhudia kinachoendelea. Na tunaona pia kuna wazimamoto na wamevuta paipu ili kuweza kuzima moto unaoteketesa magari hayo.

Shamba hili ni kubwa na limepandwa mimea, Mtu huyu amevalia nguo zinazofunika mwili wake woote na amebeba mtungi uliowekwa dawa. Anamimizia dawa hiyo kwenye mimea haya ili asipstwe na wadudu, shamba hili liko katikati ya misitu.

Huyu hapa ni mgnjwa na yuko na daktari hapa kando. Tunaona mgonjwa huyu amelazwa kwenye kitanda na ameekewa mashine ambayo husambaza hewa kwenye mwili wa binadamu. Mgonjwa huyu hawezi kupumua peke yake hivo basi ameekewa hili mashini ili apate kupumua vizuri ili apone.

Hizi ni tembe na zimewekwa kwenye karatasi. Tembe zingine ni manjano, zingine zinakaa ungaunga, na zingine pia inakuja rangi ya nyeupe. Mtu huyu amebeba tembe hizi kwenye mkono wake na kuna chupa ya tembe hizi pia ameibeba.

Mtoto huyo anapatiwa chanjo na daktari huyu ambaye ameinama. Daktari huyo amevalia koti ya manjano ya madaktari. Watu walio kwenye hili chumba kwa ujumla ni watu sita. Mama yake amembeba na amevalia jaketi nyekundu.

Hawa ni madudu na madudu hawa walikua wamepaa kwenye mti huu. Mtu huyu anaonekana kuwa amebeba fimbo mkononi na ajaribu kufukuza madudu hawa iliwaweze kutoroka kwenye misitu hii, msitu huu unaonekana kuwa mkubwa sana.

Hawa ni wahudumu wa afya na wamevaa nguo iliyoandikwa WORLD HEARING DAY . Wanamsaidia mwanamke huyu ili apae kuskia vizuri. Wanaangalia sikio lake ilikuangalia kinchomzuia yeye kuskia vizuri.

Hii hapa ni dawa na dawa hili ni aina ya tembe, dawa hizi ni nne katika karatasi hili na dawa hili linatumika katika matibabu ya ugonjwa wa aina fulani.

Huyu mwanamke yuko hospitalini na ameketi kwenye kitanda. Mwanamke huyo amebeba mtoto mkononi na hapo juu tunaona kuna neti, mwanamke huyo tunaaminia kuwa ametoka kijifungua ,hivyo basi ana furaha kubwa kupata mtoto wake. Mwanadada huyu anasubiria kutoka hospitalini.

Hapa ni shambani na mtu huyu tunamwona kuwa ananyunyizia dawa kwenye mimea hawa mimea hivi . Mimea hivi pia tunaona ni aina ya mahindi na bado ziko changa sana ndipo zinaendelea kumea . Shamba hili bado haijapaliliwa.

Mwanaume huyu tunaona anapita kwenye maji na amevaa nguo ya manjano juu kwenye shati lake, amebeba chupa zinazoekezwa dawa zile za kupatiana chanjo, na tunauhakika kuwa anaenda kuchanja watoto waliokwenye eneo hili.

Daktari huyu anaangalia kinachomsumbua mtu huyu kwenye meno yake. Anatazama kutumia vifaa vinavyotumika kuangalia meno. Amevaa glavu kwenye mkono na mgonjwa huyu amefungua mdomo.

Hizi hapa ni madawa, na madawa haya yako kwenye chupa tatu tofauti, chupa ya kwanza ina rangi ya manjano, ya pili rangi ya nyeupe na ya mwisho ina rangi ya uthurungi na kifuniko nyeupe, chupa hizi zimeandikwa majina na hivyo basi inaonyesha na kuelekeza jinsi zinavyotumika.

Hizi hapa ni madawa na madawa haya yamewekwa kwenye chupa mbalimbali, madawa haya yana maandishi mbalimbali na kila moja ya dawa linatumika katika kukinga ugonjwa fulani, dawa hili tunaaminia kuwa ni dawa za kifua.

Hapa ni hospitali, na msichana huyu anaonekana kuwa ametoka kujifungua, anamshika mtoto wake, aliye lazwa kwenye, kitanda cha watoto, naye kwenye mikono yake yameekwa bandeji, mkono wake unaonekana kuwa, ulidungwa sindano.

Wanaume hawa wawili wamesimama humo nje, wanajadiliana kwa hakika wanaweza kuwa wanajadiliana kuhusu hivi vyoo vilivyo tengenezwa hili watoto waweze kutumia .Vyoo hivi vinaonekana kuwa bado viko mpya.

Magari haya yanatumika katika usafirishaji na kando ya magari hayo kuna pikipiki ambayo pia hutumika katika usafirishaji wa watu katika eneo hili kuna mafuriko sana na tunaona kuwa magari haya pamoja na pikipiki yanapita kwenye maji mengi.

Hili ni dawa na dawa hili limeekwa katika chupa jeusi ,dawa hili tunaaminia kuwa ni ya mitishamba na dawa hili limeandikwa bali chano, dawa hili pia tunaaminia kuwa inatumika katika matibabu ya ugonjwa wa aina fulani.

Hawa ni madaktari na madaktari hawa wanahudumia huyu mtu ili kumsaidia, wanajaribu kuangalia kilichofanya meno yake, wanajaribu kutoa meno yake inayouma. Wanatumia vitu mbalimbali ili kutoa meno, tunaona kuwa wamevaa barakoa.

Daktari huyu anamsaidia muuguzaji aliye kwenye uchungu na anajaribu kumtoa meno ambayo lilikuwa linamuuma. Daktari huyu amevaa barakoa na glavu kwenye mkono.

Huyu hapa ni mwanamke, na mwanamke huyu, ameinama, tunaona kuwa anateka maji katika mtungi wake ambao, dina rangi ya manjano, huku kwenye kamba tunaona kuwa kuna manguo na tunaaminia kuwa, alitoka kufua nguo hizi, manake hapo pia ana besheni ambazo alizitumia katika kufua nguo zake.

Daktari huyu amebeba syrange iliyo na sindano tunaona anailekeza kwa mkono wa msichana huyu iliaweze kumdunga msichana huyu anautazama mkono wa daktari na daktari huyu tunaona kuwa anamuongelesha daktari huyu anamiwani kwenye shingo yake .

Hawa ni madaktari na madaktari hawa wanasafisha jumba hili. Wote wamevaa nguo ya nyeupe na glovu ya samawati. Huyu mwingine ananyunyuzia dawa kwenye viti hivi na vifaa zingine.

Hili ni chupa la dawa na dawa hili linaonekana kuwa ya rangi tofauti na chupa. Chupa hili ni nyeupe na kifuniko yake ni nyekundu, dawa hili limeekwa chini na hivyo basi linasubiria kutumika.

Mwanadada huyu amejitokeza ili kupata chanjo inayopeanwa kwa wananchi kila mahali. Daktari huyu anatumia sindano na sirinji kupatia huyu mwanadada chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Kwenye meza hili kuna chanjo ambazo zimewekwa kwenye chupa hilo la madawa.

Hizi ni machupa, na chupa hizi ni za chuma. Tunaona kuwa chupa hizi zina bidhaa ambazo ni mitishamba kwenye ndani ya chupa hizo. Chupa hizi zimepangwa hapa na zinaonyesha kila aina na tiba inayotumika. Kuna dawa za nguvu za kiume, kuna dawa za mshipa, na kuna dawa za kumaliza kaswende.

Hili ni eneo kubwa. Na eneo hili tunaona kuwa yana mafuriko. Tunaaminia kuwa mvua kubwa ilinyesha kwenye eneo hili na ikasababisha mafuriko haya. Tunaona kuwa magari haya yanapita kwenye maji hili, na yanaweza kwenda katika njia tofauti tofauti.

Huyu ni daktari wa meno na tunaona anatibu mzee huyu anamhudumia ili aweze kupata afya bora anatumia bidhaa zinazotumika kutengeneza meno ili kumsaidia tunaona huyu mtu amelala na amefungua mdomo.

Hii ni mikono na tunaona kuwa, mikono hii ni ya mtu anayejaribu kuosha mkono wake. Anatumia sabuni, ili aweze kusafisha mkono wake, ili asipate ugonjwa yeyote.

Dawa hizi zimeekezwa kwenye meza ya daktari. Ni dawa za kudunga na hapa tunaona sindano na sirinchi inayotumika kudunga dawa hii. Dawa hii imeandikwa measles rubella virus vaccine . Dawa hizi ni za kinga.

Hili hapa ni dawa, na dawa hili limewekwa katika chupa Nyeupe, dawa hili Lina maandishi na dawa hili limeandikwa dawa ya tezi ya ndume kupanuka, inasaidia tezi ndume kupanuka.

Huu ni umati wa watu na wanaonekana kuwa wamesimama hapa ilikuutazama maji haya ambayo hayapiti, wanajadiliana jinsi watakavyotoa haya maji iliyaweze kupita ili watu waweze kupata kupita hapa kwenye hili barabara.

Hili hapa ni cheti na cheti hili limeandikwa Herbal Clinic ya Masai Herbal . Hii cheti inaonyesha wanunuzi pahali watakavyovipata dawa za miti shamba. Hapa pia limeandikwa pata tiba kwa za asili za asili mia moja ndani na nje ya Tanzania. Tunaamini kuwa herbal clinic hili inapatikana katika Tanzania.

Hizi ni madawa na madawa haya yameekwa kwenye chupa tatu yaliyo tofauti ,chupa ya mwisho lina rangi ya hudhurungi na katikati ina rangi ya nyeupe na huku kando ina rangi ya nyeusi . Madawa haya yanatumika katika tiba.

Daktari huyu amebeba sirinji kwenye mkono na dawa. Tunaona kuwa anavuta dawa hilo ili liweze kuingia kwenye sirinji hii. Daktari huyu amevaa miwani na amevaa barakoa, daktari huyu pia amevaa nguo nyeupe.

Hii hapa ni chupa. Chupa hili lina dawa. Dawa hili ni la mwarubaini, na hili ni la miti shamba. Dawa hili hutumika katika matibabu ya magonjwa aina mbalimbali. Dawa hili ina, haina kemikali na hivo basi ni nzuri katika maisha ya watu.

Watu hawa wamepanga foleni na daktari huyu anapata kumtibu mzee huyu anayeugua. Anatumiwa sindano ili kumdunga dawa hilo kwenye mkono wake. Daktari huyu haonekani sura ilhali ni mkono tu inaonekana.

Lori hili limesimama, maeneno haya tunaona kuwa yamepandwa miti na mazingira haya ni ya kijani, watu wawili wamesimama nyuma ya gari hili.

Hii hapa ni kliniki na tunaona mhuguzi amekuja Ili kushughulikiwa katika matibabu. Amekuja kutibiwa meno yake. Madaktari wawili wanaangalia kinachomsumbua huyu mwanadada. Kuna mmoja amebeba kifaa cha kutumia katika kutengeneza meno na mwingine hapo yamsaidia.

Huyu ni nesi, na nesi anampima mtoto huyu. Mtoto huyu amewekwa kwenye kifaa ambacho huwekwa watoto waliotoka kuzaliwa. Anampima na kumwangalia jinsi anavyoendelea.

Mwanamke huyu amemleta mtoto wake hospitalini, natunaona kuwa mwanamke huyu amevaa buibui kwenye kichwa chake, tunaaminia kuwa, ni mwislamu, amembeba mtoto wake na kumleta hapa ili apatiwe chanjo, ilhali mwanamke huyu mwingine ambaye ni daktari, tunaona kuwa anampatia mtoto huyu chanjo, kwenye paja lake.

Huu ni mkasa wa moto na tunaona wazima moto wanajaribu kuzima moto. Wamevalia nguo ya manjano na hapa panapoteketea ni uwanja mkubwa. Wamebeba vitu za kuzima moto kwenye mkono.

Tunaona mkono ya binadamu. Anajaribu kuchukua dawa ya kuweka kwa mkono. Dawa hizi tunatarajia kuwa anataka kuzimeza na ya aina ya dawa ya tembe zilio kwenye mkebe. Rangi ya tembe hizo inakaribia manjano.

Hii ni aina ya dawa. Dawa hili, liko kwenye chupa. Chupa nyeupe. Hatujui kama ni dawa ya kudunga ama ni ya kumeza, lakini ni dawa ambalo linatumika kutibu.

Tunaona madaktari wawili na pamoja na askari. Madaktari hao pamoja na askari wamevaa barakoa. Tunaona kuwa wanaoshwa mikono yao na tunaona baketi ambayo wanaotumia. Madaktari hao wamevaa nguo za madaktari nyeupe.

Hapa tunaona watu wawili: mmoja anaugua, na mwingine ni daktari. Daktari anajaribu kutibu anayeugua kwa kumdunga sindano kwenye mkono chake. Wote wamevaa barakoa.

Hawa ni watu wawili ,wanajaribu kusaidiana kubeba mtungi ambao tunadhania ni mtungi wa gesi na kwa ufahamu wangu nafikiria kuwa wanafanya kazi katika kampuni ya gesi ama ya mafuta.

Hii ni aina ya dawa iliyoandikwa " Vitamini D, B tatu". Hii dawa inatumika katika sirinji, yachanganyishwa na maji na ni aina ya dawa ya kudunga sio ya kumeza.

Hapa tunaona ni mama, daktari na mtoto. Mama amemleta mtoto wake kupata chanjo, daktari anampa mtoto chanjo kwenye mdomo na humo walimo ni kwenye hospitali.